Kuna soko ambalo linauza samaki anwai. Samaki hawa wanaonekana pia kuwa wa bei tofauti tofauti. Kuna watu wengi wanaofanya kazi katila soko hili ili kutafuta riziki yao ya kila siku.

Shambi hili limepandwa migomba .Inaonekana kua kumi na haijaanza kuzaa pia .Na kwenye migomba hii Kuna nyasi iliyomea. Shamba imelimwa vizuri .

Sahani hii imeekwa mbaazi na mahamri matatu. Kuna pilipili pia kwenye mbaazi. Vyakula hivi sana huliwa asubuhi na hupendelewa sana kuliwa pia na chai, japo kuwa haiko hapa kwenye hii sahani.

Kuna vyakula aina tofauti kama vile pilau, nyama, sambusa, mahamri, biryani, kachumbari iko hapo ndani pia. Vyakula hivi huliwa sana mchana au jioni.

Kuna sahani nyeupe, iliyowekwa juu ya meza. Sahani hii imewekwa nusu keki kumi na mbili. Chakula hiki huliwa sana asubuhi ama pia yaweza kuliwa bila hata chai.

Kuna mwanamke mwenye amebeba sahani iliyojaa viazi na bhajia. Vyakula hivi huliwa sana asubuhi au pia inaezaliwa wakati wowote wa siku.